Pakiti na tembe za dawa ambayo inaweza kutumiwa na wagonjwa ambao wameweza kuadhirika na ugonjwa wa mafua wanaweza kumeza na kuweza kurejelea maisha yao.

Madaktari watatu wamevaa sare rasmi na wako katika chumba cha upasuaji, wanafanya upasuaji wa mgonjwa ambaye ako na saratani.

Mhudumu wa afya ambaye amevalia shati nyeupe na amevaa barakoa anatibu mwanadada ambaye amekaa kwa kiti ambaye ana shida ya meno ili aweze kurejelea maisha yake.

mhudumu wa afya katika hospitali wanashughulikia mgonjwa ambaye amelazwa wanataka kujua ugonjwa ambao anaugua ili wakaweze kumtibu na awe na afya njema.

Kuna wahudumu wa afya wanashughulikia mgonjwa ambaye amelazwa kitandani ili aweze kupona na kurejelea shughuli zake za awali na maisha kusonga mbele bila ya wasiwasi wowote kabisa.

Wakienyeji akieleza mtu ambaye amevalia barakoa amekaa kwa pikipiki jinsi ya umuhimu wa hizo dawa zake ambazo zinasaidia kiafya.

Kuna msichana amekaa kwa kiti, amelea mtoto. Muudumu wa afya ameshika mtoto anataka kumchanja, ili asiwe na matatizo ya kiafya katika mwili wake.

Kuna watu wako na simu ya mkononi, wanaangalia jengo lililoporomoka na kupiga picha ili kujulisha maafisa wasaidizi wakuja wapeane msaada wa dharura.

Mkuu wa shirika la afya la ulimwenguni wakiwa katika zahanati moja wakieza kuelekeza wananchi ili waeze kuzingatia malezi bora na kutunza mazingira kuepuka ugonjwa.

Wahudumu wa afya wawili wamevalia sare zao rasmi za kazi wanamhudumia mgonjwa ambaye amekuja na kulazwa katika kitanda ili aweze kutibiwa na kupata nafuu.

Mwanamke amevalia miwani na barakoa kwa mdomo amejifunga nywele amekalia katika kiti akihudumiwa na mhudumu wa afya.

Kuna muhudumu wa afya katika hospitali anakagua mashini ambayo yanaweza kutumika kutoa picha wagonjwa ambao wameathirika ugonjwa usiojulikana, ili wajue chanzo na tiba inayostahili kwa mgonjwa.

Watu wamekuja na mitungi tayari kuteka maji katika duka ili waende wakatumie kwa maboma na kueza kuwa na afya njema isiyo na kifani.

Mhudumu wa afya katika kliniki akishughulikia mtoto apewe chajo ya polio ili awe imara akue na afya nzuri ulimwenguni.

Daktari katika hospitali anamhudumia mgonjwa wa meno ambaye amekaa katika kiti ili aweze kupata nafuu na kurejelea shughuli zake za kila siku bila wasiwasi wowote.

Wanadada wawili ambao wanaochota maji na kumwanga nje iliyotokana na mafuriko ilikuweza kukaa kwa nyumba na amani na pia kukuwa na afya njema isiyokuwa na tashwishwi.

Kuna daktari wa mifugo ambao wanaeza kumtibu ng'ombe ambaye anaugua ili akaweze kuwa na afya na kuweza kuleta mapato katika maisha ya mkulima.

Muhudumu wa afya katika hospitali akitibu mgonjwa ambaye amekaa anayeugua ugonjwa wa kifua kikuu ili akaweze kupata nafuu na kuendelea na shughuli zake za kimsingi za boma.

Kwa kiangazi wanyama ambao wanapohangaika kwa kukosa maji na chakula cha kutosha, wanaangamia na mfugaji anakosa jinsi ya kujisaidia kwa maana maji na chakula iko mbali.

Kuna daktari ambaye anashughulikia mwanafunzi kwa kumchanja shindano aweze kuwa na afya jema na aweze kuendeleza maisha yake bila ya u, ugumu wowote.

Kuna chanjo ya homa kuu inatumiwa kuchanja watoto wa chini wa umri wa miaka mitano ili waweze kuwa na afya njema na wasimame.

Wahudumu wa afya ambao wanashughulikia mgonjwa ambaye amelazwa ili aweze kupata afueni na kurejelea maisha yake na maisha kuweza kusonga mbele bila ya kuwa na wasiwasi wowote unaoleta tashwishwi.

Wahudumu wa afya wawili ambao wamevalia sare nyeupe na barakoa, wanashughulikia mgonjwa ambaye amelazwa katika kitanda, wanataka wamtoe meno ambayo imekuwa tatizo kwake kwa muda mrefu.

Wananchi barabarani wamekuja kushuhudia ajali ambayo imetendeka, ambalo basi limegongana na gari la petroli.

Watu wako katika jengo lililoporomoka. Wamekuja kutoa usaidizi kwa wale ambao wameadhiriwa kwa kuporomoka kwa jengo hilo ili wasiwe na wasiwasi.

Chupa na tembe mbalimbali za dawa ambazo wagonjwa wanaeza kumeza na kupata nafuu na kuendeleza maisha yao bila ya kukuwa na wasiwasi wowote na kusonga mbele kimaisha.

Hapa kuna mtu amesimama nyuma ya boti imebeba mabagi, matresi , boti hiyo inataka kung'oa nanga kuelekea Ushelisheli na kutua.

Mgonjwa ambaye amelazwa kitandani katika hospitali ya mhudumu wa afya aliyevalia barakoa anaweza kumchuguza kujua maradi abayo anaugua ili aweze kumtibu na akue na afya njema.

Kuna mkunga anamhudumia mama ambaye anataka kujifungua na wamama wengine kando wamekaa katika kiti na kuweza kumwangalia awe anaeza kupona.

Mama amevalia buibui katika jangwa ambapo anaangalia wanyama ambao wamekufa kwa hatari ya kiangazi iliyopindukia.

Kuna daktari anamhudumia mgonjwa hospitali ambaye amekuja kutolewa meno ili akaweze kuwa na afya njema.

Wadaktari watatu katika wodi wanashughulikia mgonjwa ambaye amelazwa kitandani baada ya kupata majeraha katika ajali.

Kuna mama katika nyumba, amekaa kwa kiti, amebeba mtoto, anazungumza na mgeni ambaye amemtembelea akimwambia mtoto wake, anayestahili chakula kipi.

Mama amejifungua mtoto na jamii yake imemtembelea hospitalini kumkumbatia na kumpatia pongezi kwa kujifungua mtoto, ni furaha tele kwa jamii na jamaa wake.

Tembe mbalimbali ambayo inatumiwa na watu, wanamichezo, ili kuboresha afya yao wakuwe na uwezo na nguvu ya kustahimili.

Kuna askari ametembelea kituo cha afya, anataka kupata usaidizi na kuona jinsi mgonjwa wake anatibiwa .

Kuna wahudumu wa afya ambao wanaweza kushughulikia wananchi ambao wameweza kuja kuchanjwa chanjo ya corona ili waweze kuzuia uenezaji wa ugonjwa huo katika nchi.

Kuna mgonjwa ambaye ametembelea kituo cha afya, anazungumza na daktari na kumueleza jinsi anavyoskia kiundani kwa mwili na aili aweze kupata matibabu na awe vyema.

Mhudumu wa afya ambaye anahudumia mgonjwa ambaye amelazwa katika hospitali akiangalia shida yake ili akaweze kutatua na kuweza kumpatia tiba inayostahili ili akaendelee na maisha yake vizuri.

Mhudumu wa afya katika hospitali ambaye anashughulikia mgonjwa aliyelazwa katika kitanda ili aweze kupona na kuendelea na shughuli zake za kimaisha kusonga mbele.

Muhudumu wa afya anachanja mgonjwa ambaye amemtembelea hosipitalini hili awe na afya njema bila kuangaika matibabu yamnufaishe awe mzima na buheri wa afya.

Mkulima akona mtungi ambao ukona dawa, ananyunyizia mimea yake shambani ili kuweza kuuwa wadudu na iweze kunawiri.

Mama akipewa chanjo ya Corona, ili kuzuia uambukizi, wa virusi hivyo vya Corona, kusambaa nchini, na ulimwenguni, anachanjwa na tabibu hospitalini.

Mama katika mfereji ambaye anateka maji ya kuweza kutumia katika shughuli zake za boma kama vile kufua, kupika na kupea mifugo waweze kuwa na afya nzuri.

Amekalia kwa kiti amebeba mtoto na mhudumu wa afya anachanja polio na wengine wako nyuma wanachukua picha kutumia simu zao za mikononi.

Wagonjwa wamelala katika vitanda hospitalini, wanahudumiwa na wahudumu wa afya, wakapate kupata nafuu, na kurejelea maisha yao ya kawaida, bila ya pingamizi lolote.

Chupa katika meza na sindano ambayo inatumika kuchanja watoto wasiopita miaka mitano ili waweze kukuwa na afya nzuri na kuendeleza maisha vyema bila matatizo ya kiafya.

Dawa ya kiasili ya kimasai ambayo inatumiwa na wagonjwa ambao wana matatizo kama vile kisukari na kueza kupata nafuu na kuendeleza gangegange zao za kila siku.

Mgonjwa ameletwa hospitalini amelalia kitanda. Anapimwa magonjwa ili wahudumu wa afya waweze kujua watamshughulikia kivipi arejelee maisha yake.

Kuna duka la dawa za kiasili ambalo wagonjwa wanaweza kuja na kupata usaidizi wao kutoka hapa ili waweze kuwa na afya nzuri na kuendeleza shughuli zao za kila siku bila sintofahamu.

Ziko kwa chupa ambazo tembe hili zinasaidia watu kupunguza uchovu wanapokuwa wamefanya kazi ngumu zaidi na wawe na afya.

Polio ambayo inapewa watoto wasiozidi miaka mitano na chanjo hio inawasaidia waweze kuwa na afya nzuri na pia kuzuia maambukizi zaidi ya ugonjwa huo, ugonjwa huo ambao ni hatari sana na serikali imejitolea kuumaliza.

Mhudumu ya afya akimshughulikia mgonjwa ambaye ako na matatizo ya masikio aweze kupona na kurejelea maisha yake ya kila siku.

Kuna wahudumu wa afya wamebeba tembe ya kutibu magonjwa mbali mbali ikiwemo Malaria Kifua kikuu typhoid .

Mgonjwa ameletwa hospitalini anahudumiwa na mhudumu wa afya ili aweze kupata nafuu na arejelee maisha yake ya kila siku ila asintofahamu zozote.

Kuna watu ambao wanafanya usafi katika eneo linalotupwa takataka na wananchi kando ya barabara kuhakikisha kunakuwa na mazingira mema ili watu wasiadhirike na maswala ya mazingira machafu.

Mhudumu wa faya katika hsopitali akiongea na mgonjwa ambaye amemtembela akimweleza jinsi anavyohisi na yeye akimwambia dawa anazohitaji kutumia.

Wa afya wamefurika katika kiwanja wanaweza kuhudumia wateja ambao wamekuja wanashida ya kuskia waweze kupata nafuu na kerejelea maisha yao ya mbele yawe mazuri.

Kuna mhudumu wa afya katika hospitali akiweza kuandikisha rekodi za wagonjwa ili wakaeze kujua kiasi cha dawa kinachotakika katika eneo hilo ili wasije wakakosa dawa .

Mume ametembelea bibi yake hospitalini baada ya kujifungua mtoto na wanategea habari kutoka kwa daktari ili wakaweze kwenda kwao na kurejelea maisha yao ya kawaida.

Dada mmoja ambaye anafanya usafi katika kampuni ili kuweza kuzuia maradhi kama kipindu pindu na wafanyikazi ambao wanawajibika na kufika mahali hapa waweze kuwa na afya njema.

Umu wa shirika la afya wamefurika tayari kuweza kuelemisha wananchi kuhusu umuhimu wa kudunisha mazingira bora kuepuka magonjwa ambao yanaweza kuwa hatari kwa maisha yao.

Kundi ambao wanatengeneza tanki ya maji ili ikaweze kusaidia wanakiji wapate maji ya kuweza kukunywa na kutumia katika kilimo na kuendeleza maisha yao ya siku.

Pia ambaye ameangamia kutokana na kiangazi kilichodumu kwa munda mrefu na wakaazi wa eneo la kaskazini mashariki wa taifa la Kenya wanahofia huenda kukawa na ongezeko la njaa katika taifa.

Wahudumu wa afya wakiwa katika maabara wakijizatiti na kujua mambo kadhaa kadhaa ambayo inawaguza katika ulingo wa afya.

Wananchi wamefurika katika hospitali. Wamekuja kupewa chanjo ya Corona ili wakaweze kuzuia maambukizi zaidi na kuwa na afya njema inavyostahili.

Wahudumu wa afya wamejumuika katika kituo cha afya kuendeleza chanjo ya malaria na homa kuu kwa watoto.

Maafisa wawili wa polisi ambao wamekuja kushuhudia ubomoaji wa nyumba ambazo ziko Kwa hatari ya kuanguka chini na kudhuru wakaazi wa area .

Kuna maafisa wa afya katika hospitali. Wanahudumia mgonjwa ambaye amelazwa ili aweze kupata nafuu na kuendeleza maisha yake bila ya wasiwasi wowote kabisa.

Hudumu wa afya wamejumuika pamoja wanazungumza jinsi ya kuzuia magonjwa ambayo yanaambukizwa. Waboreshe na kusonga mbele wazuie magonjwa hayo yasiwe tatizo kwa nchi.

Hudumu wa afya katika hospitali na mama amekaa amebeba mtoto ambaye anachanjwa chanjo ya polio ili aweze kuwa na afya nzuri na kuwe mtu wa maana katika jamii.

Dumu wa afya akiwa katika wodi hospitalini akiweza kukagua mashini ambayo yanatumika kutibu wagonjwa ambao wako na kifafa na wapate kupona.

Mhudumu wa afya katika hospitali ameeka dawa katika sindano tayari kuweza kumdunga mtoto ambaye ameletwa akiwa na maradhi ya kifafa ili aweze kua na afueni.

Hospitalini ambaye anahudumia mgonjwa aliyekuja kutibiwa ugonjwa wa upele ili aweze kupata afueni na kuendeleza maisha yake bila wasiwasi wowote kwa jamii.

Kuna mgonjwa amepelekwa hospitalini baada ya kukatwalatwa na majambazi akiwa katika kituo cha kazi chake usiku na kukimbizwa pale kupata matibabu ya dharura.

Amelala kitandani na anahudumiwa na wahudumu wa afya wawili wamevaa barakoa na gloves mikononi alafu mbele kuna dawa iko imewekwa mezani.

Watu, wahudumu wa afya na wazazi wameleta watoto wao waweze kupata chanjo ya polio, ili wawe na afya njema, wakue na uhai.

Mama ambao wapo kwanye kliniki wameleta watoto wao waweze kuchanjwa ili wakuwe na afya nzuri. Madatari wanawashughulikia kwa wepesi ili kusikuwe na mrundikano na waeze kusonga na kuendelea na shughuli zingine mbadala.

Mhudumu wa afya anashughulikia wamama ambao wameleta watoto wao kliniki wachanjwe ili wakue na afya bora ya siku zijazo. Wasikuwe wadaifu, wakuwe buheri wa afya.

Pakiti ya tembe za dawa za homa ambayo watu wanatumia wanapougua ugonjwa wa mafua na upo...

Watu wawili mmoja amepanda pikipiki mwengine anamsukuma kwa ajili ya mafuriko ambayo yame shika eneo hili na inabidi wachangamke.

Watu ambao wanatoka katika mtaa wa mabanda wako wanateka maji katika kibanda ili waweze kupeleka nyumbani kwao na kutumia kwa matumizi kama kuosha na kupika.

Kit na chupa ya dawa ya Azthromycin , dawa ambayo inatumiwa na wagonjwa ambao wameadhirika na mafua.

Kuna wahudumu wa fya, mmoja ni mwanaume mwingine ni mwanamke. Wamevaa barakoa, wanahudumia mgonjwa ambaye ako na shida ya meno.

Kuna Boti na watu wamekalia katika boti hizo kando yake kuna mandizi kuna nyasi, wamejumuika kufanya uvuvi na kujiendeleza kimaisha .

Kuna televisheni katika kliniki ya meno ambapo wagonjwa walio na matatizo ya meno wanakuja kutibiwa na kusaidiwa ili kuwa ana afya njema.

Wahudumu katika sekta ya afya nchini wamewajibika na kuweza kujumuika na wananchi, wanawaeleza jinsi ya kuweza kuzuia magonjwa kama ukimwi, ambao ni tatizo kwa jamii.

Hospitali ambapo kuna vitanda vimepangwa vya wagonjwa, anaweza weza kulalia na kutibiwa bila ya wasiwasi wowote, na daktari wakiwa imara kuendeleza afya bora kwa wote.

Kuna pakiti na chupa mbili ya dawa ambayo inapewa watoto wasiozidi miaka mitano ili waeze kuzuia uadhirikaji wa homa kuu ambayo ni tatizo kwa nchi.

Mhudumu wa afya akitoa chanjo kwa watoto ambao wameletwa na wazazi wao wakapate kuhudumiwa ili wawe na afya njema na wazidi kukuwa na nguvu zaidi.

Mtu amekumbatia pakiti za sodo za wanawake kwa mikono miwili. Mkono mmoja ukona pete na sodo zenyewe ni za rangi aina tofauti.

Wahudumu wa afya wako hospitalini wanaangalia rekodi ambazo zinahitajika kutumika kuweza kuagiza dawa ambazo zitaweza kuwasaidia kuendeleza miradi ya hospitali hiyo.

Katika sakafuni na mhudumu wa afya amemshika katika tumbo lake anamsaiidia aweze kujiungua mtoto, mtoto ambaye atakuja kuwa nyota ya kesho ya jamii yetu.

Kuna mgonjwa ako amelazwa kitandani anahudumiwa na mhudumu wa afya ili aweze kupata afueni na kuendelea na maisha yake.

Msichana anachota maji ya kufua katika mfereji kuna nyumba ya mabati, kuna mti, kuna mtungi kuna besheni.

Kuna chupa na tembe ya kumezwa ili kusaidia wagonjwa ambao wameadhirika na ugonjwa wa typhoid kuweza kujipata nafuu.

Kuna pakiti ambamo kuna tebe sita imbayo mgonjwa aliye na shinda ya mafua anaweza kumeza na kurudi kuwa sawa.

Katika hospitali ambapo kuna wahudumu wa afya ambao wanashughulikia wagonjwa ambao wametembelea ili wawe na afya nzuri na kuendeleza gangegange zao za maisha bila kuwa na sintofahamu.

Kuna dawa kwa chupa ambayo inapewa wagonjwa ili wakapate kupata nafuu na kuwa na uwezo wa kuendeleza maisha yao ya kila siku.

Watoto ambao wananawa mikono katika mfereji nje ya hospitali kuhakikisha wanazuia maradhi ambayo yanatokana na uchafu ili pia wamudu afya bora na kusonga na maisha.

Vyoo ambavyo vimetengenezwa na serikali ambapo wateja wanaposkia hamu wanaweza kuvitembelea na kujisaidia ili kuweza kutunza mazingira yawe mema kuzuia uwambukizaji wa magonjwa.

Mgonjwa amekuja hospitalini na anahudumiwa na mhudumu wa afya ambaye amekaa kwa kiti, amevaa barakoa anaeza kumchunguza ajue hali yake na amtibu.

Mgonjwa akihudumiwa na mhudumu wa afya katika boma lake akipewa matibabu ili akaweze kuwa na afya nzuri na kujiendeleza kimaisha.

Wanafunzi wakiwa katika darasa msimu wa korona wakielekezwa na mwalimu jinsi ya kuelewa na kujimudu kimasomo ili maisha yawe ya baadaye yawe ya amani na furaha tele.

Chupa ya dawa ambayo watoto wasiozidi miaka mitano wanaweza kuchanjwa na wakaeze kuwa na afya njema na kuweza kuendelea na maisha yao vyema bila ya wasiwasi.

Mhudumu wa afya akichanja mgonjwa ambaye maemtembelea hospitalini akapate kuwa na afya nzuri na kurejelea shughuli zake za kinyumbani na kimaisha.

Chanjo ya watoto wasiozidi miaka tano inayowafanya wawe na afya nzuri na wawe na uzima na kuwa na furaha tele kila wakati.

Wahudumu wa afya katika hospitali wanahudumia wagonjwa ambao wamekuja ili wapate usaidizi na kuweza kuendelea na maisha yao wakiwa na afya njema na kudumu maisha bora.

Kuna mwanadada ameleta mtoto mchanga kliniki anahudumiwa na mhudumu wa afya ili mtoto akaweze kuwa an afya nzuri ya maisha yake ya mbeleni.

Mama amejifungua mtoto amekaa kitandani na mwenzake amemletea zawadi baada ya kuweza kujisaidia na sasa wamefurahia wanategea daktari akuje awapatie mwelekeo.

Mama ambaye amejifungua mtoto katika hospitali na anamhudumia huyo kwa kumvalisha nguo ili asiwe na ugonjwa na aweze kuepuka baridi tele.

Daktari katika hospitali ambaye amevaa barakoa kinywani na miwani kwa macho anahudumia mteja ambaye ako na shida ya meno ili akaweze kupata afueni.

Mzungu kando yake msichana mwafrika katika mtaa wa mabanda. Mzungu amekuja kuleta usaindizi kuimarisha mazingira ya wakaazi wa mtaa huu.

Mkulima ako shambani, amevalia kofia na akona mtungi wa kunyunyuzia dawa mimea yake ili isikulwe na wadudu apate kuwa na mavuno.

Kuna mhudumu wa afya katika hospitali anahudumia mgonjwa ambaye amekaa kwa kiti ili mgonjwa huyo aweze kupata nafuu na aweze kuendelea na maisha yaje vyema.

Kijana mmoja anaangalia jengo kukuu ambalo liko katika hali ya kuporomoka na anashindwa jambo la kufanya.